Kama wanavyosema waswahili, ulemavu si kushindwa. Hawa ni vijana ambao ni walemavu lakini wanaonyesa uhodari kwamba wanaweza cheza soccer ,wakiwa na ulemavu wao na kushinda mataji makubwa makubwa katika nchi hata za Europa.

Karatasi ya manila huwa ni karatasi yenye rangi mbalimbali inayotumika sana katika uchoraji, kutengeneza mabango, kufundisha darasani na shughuli za sanaa.

Mlango wa kidato cha kwanza, lililojengwa kwa mti wa mbao, uliopambwa katika mapambo mazuri. Kuonyesha kwamba huyu fundi naye alichukua muda mzuri kutengeneza mlango huu wa kidato cha kwanza.

Wanafunzi wamo darasani wakijifundisha kucheza, kusoma na pia wanapokuwa katika umri na miaka shuleni wakijifurahisha na kuandika vizuri katika michoro mbalimbali darasani.

Kompyuta ya mezani hutumika mara nyingi kwa ajili ya kutoa vitu kwenye mtandao. Ukitaka kuingia katika Google app ama mtandao wowote ama kupata maelezo kupitia mtandao inakuwa rahisi sana unapotumia hii kompyuta ya mezani.

Kompyuta hii ya mezani ya kampuni ya DELL inaonyesha kwamba iko katika ofisi ama katika jumba la kuhudumia watu wanaokuja kupata huduma ya mitandao. Hii sanasana hutumika kupata mtandao na kupata kuhudumiwa katika mambo ya kompyuta.

Maandhari haya ni mazuri, jumba limejengwa la kisasa, miti ya minazi na miti tofauti tofauti, nyasi iliyopangwa vizuri kuonyesha compound hii iko katika njia nzuri ya kupendeza na safi na maandhari mazuri kabisa.

Mlango huu wenye kibandiko cha kwamba hakuna wanafunzi kuingia humu ndani. Hakuna kabisa wanafunzi kuingia humu ndani, ni kuonyesha kwamba hapa ni mahali patulivu na penye adabu na labda ni mahali pa mkufunzi mkuu ama mwalimu mkuu anapokaa katika ofisi yake na kutulia bila kelele za wanafunzi.

Kando ya barabara kuna jengo la shule, shule ya mchanganyiko ya Likoni hapo kuna lango la samawati pamoja na vibao vyengine vinavyoonyesha kwamba uko katika shule ya mchanganyiko ya Likoni.

Nyaraka zimepangwa vizuri katika kabati hii kuonyesha kwamba ni rahisi na wepesi wa kupata nyaraka hizi ili kutumika katika mambo tofauti tofauti. Aliyezipanga basi anaelewa kazi yake na amebobea katika swala hili la kupanga hizi nyaraka.

Mwanariadha Wesley Kilemi Sang mkenya mkimbiaji katika riadha za walemavu. Waswahili husema ulemavu si kushindwa, huyu amekimbia katika riadha za walemavu na inakaa amechukua mataji mengi sana katika mbio hizi za walemavu.

Chuo cha mafunzo ya tiba cha Kenya, tawi la Mombasa. Hivi ni vyuo huwa viko katika nchi ya Kenya katika maeneo mbalimbali ili kupatia wanafunzi mafunzo ya tiba ili wajapokuwa na kuhitimu katika kuwa madaktari na mambo mingi katika huduma ya kiafya.

Ulemavu si kushindwa, vijana hawa wanajikakamua katika soka ya walemavu wakifanya zoezi kujiandaa katika soka ya walemavu kwa ajili ya kufanya mashindano haya katika uwanja huu, kweli ulemavu si kushindwa.

Mandhari mazuri sana ya kupendeza nyasi iliopambwa vizuri, pamoja na miti ya minazi iliyo mirefu kuashiria hapa ni sehemu mzuri sana ya kupumzikia na sehemu nzuri katika hoteli hii ya kifahari. Karibu sana ukapate kujienjoy mahali hapa.

Jengo hili lenye ghorofa mbili limejengwa vizuri lenye kupendeza. Ni jengo linaashiria ni shule hii iliopambwa vizuri pamoja na mandhari mazuri. Hapo nje ni nyasi iliojengwa katika njia iliopambwa vizuri na barabara kuelekea katika shule hii ama dormitory hii kuelekea na kupanda ngazi upande wa juu.

Wanafunzi wako uwanjani huku wakifurahia michezo mbalimbali, huku wakirushiana na kuruka huku na huku kwa ajili ya mchezo na wengine wameketi wakitazama wanafunzi wenzao wakijiburudisha na kucheza katika mchezo.

Wahudumu katika mazingara wamechukua mfuko, huku wamejivalia gloves pamoja na barakoa, wakishughulika kuchukua taka taka katika maeneo haya ya mwambao wa pwani, na wako na nguo za kampuni yao, kuonyesha kwamba wako kidete kuzingatia usafi na mazingira mazuri katika mkoa wa pwani.